Kituo maalum cha kupokea , kubadilisha na kusambaza umeme kutoka kwa eneo ya kuzalisha kuenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba , vibanda na biashara. Husaidia kudhibiti na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Ni hatua zinazotumika kupokea, kubadilisha, kusambaza umeme kutoka eneo la kuzalisha kuenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara, husaidia kudhibiti na kuanzisha usambazaji wa stima katika gredi ya taifa.

Wataalamu maalum wanaoshughulikia kituo kinachotumika kupokea, kubadilisha na kusambaza umeme kutoka eneo la kuzalisha, kuenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara. Husaidia kudhibiti na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Kituo maalum kinacho tumika kupokea, kubadilisha na kuzambaza umme kutoka eneo ya kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vipanda, biashara. Usaidia kutibisha na kusawasisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Kituo maalum kinachotumika kupokea, kubadilisha na kusambaza umeme, kutoka kwa eneo la kuzalisha kuenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara. Husaidia kudhibiti na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Eneo maalumu linalotumika kupokea, kubadilisha na kusambaza umeme, kutoka mahali la kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho, kama nyumba, vibanda, biashara. Husaidia kudhibitisha na kusawazisha usambazaji wa stima katima gredi ya taifa.

Kibadilisha umeme kinachotumika kupimia kiwango cha volteji katika mfumo wa kusambaza umeme. Zimeundwa kwa vyuma kali. Mataa yamewaka kando yake kuhakikisha usalama.

Kituo maalumu, kinachotumika kupokea, kubadilisha, na kusambaza umeme kutoka eneo la kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara. Husaidia kudhibitisha na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Kituo maalumu, kinachotumika kupokea, kubadilisha, na kusambaza umeme, kutoka eneo la kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho, kama nyumba, vibanda, na biashara. Husaidia kudhibitisha na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Kituo maalum kinachotumika kupokea, kubadilisha na kusambaza umeme kutoka eneo la kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara. Husaidia kuthibitisha na kusawazisha usambazaji wa stima katika giridi ya taifa.

Usafirishaji wa umeme. Ni mchakato wa kusafirisha stima kutoka kituo cha kuzalisha kuenda sehemu za matumizi, kwa miji, viwanda, shule na vijiji kupitia nyaya kubwa.

Kituo maalum, kinachotumika kupokea, kubadilisha na kusambaza umeme kutoka eneo la kuzalisha kuenda kwa watumiaji wa mwisho kama vile nyumba, vibanda na biashara . Husaidia kuthibitisha na kusawasisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Kituo maalumu, kinachotumika kupokea, kubadilisha, na kusambaza umeme, kutoka eneo la kuzalisha kwenda kwa watumiaji wa mwisho kama nyumba, vibanda, biashara . Husaidia kudhibitisha na kusawazisha usambazaji wa stima katika gridi ya taifa.

Ni mfumo wa usambazaji wa maji kupitia mifereji ili kufikisha maji kwa mashamba, mifugo au vijiji kutoka kwenye vyanzo kama mito, mabawa au chemichemi. Hufaa kusafirisha maji kwa kiwango kikubwa kwa wakati mmoja.

Maeneo yenye mkusanyiko mkubwa wa miti kwa jina msitu hutoa mazingira ya asili ya makazi kwa wanyama wadudu na viumbe, hifadhi ya maji na huchangia mzunguko wa hewa safi duniani pamoja na kuvutia mvua. Miti ya kupandwa na kumia yenyewe inayo wezesha utalii na pia chanzo cha malighafi.

Mkusanyiko mkubwa wa maji uliozungukwa na ardhi, mara nyingi hutoka kwa mito, chemichemi, mvua au barafu iliyoyeyuka. Ziwa ni chanzo cha maji kwa matumizi ya kinyumbani, shambani. Ni eneo ya uvuvi, husaidia kudhibiti hali ya joto na unyevu na ni makazi ya viumbe kama vyura, samaki, ndege wa majini na mimea.

Mnyama anayejulikana sana kwa urefu wake wa shingo ndefu kwa jina twiga ndiye mnyama mrefu zaidi. Ili kusaidia kufikia matawi ya juu ya miti kwa ajili ya chakula. Ngozi na madoa ya rangi nyeupe na vitu kama pembe fupi. Wanaishi kwa makundi bila mpangilio. Ni kuvutio ikubwa cha utalii, hivyo kuleta kipato cha ugeni.

Kitendo cha kuwapea wanyama porini dawa, chanjo ili kuwakinga na kutibu magonjwa. Ndovu ni mnyama mkubwa zaidi anayeishi nchi kavu, miguu minene, ngozi ngumu, masikio kubwa na mkonga mrefu, husaidia kuhifdhi ekolojia, utalii na utamaduni.

Muundo maalumu, uliojengwa ili kurahisisha kupita, juu ya kizuizi cha maji, na mto. Husaidia kuunganisha pande mbili zilizotenganishwa, kuwezesha usafiri, kuokoa muda, na kurahisisha uchumi wa eneo, ambalo, zimeunganishwa.

Tendo la kupanda na kunyunyuzia miti katika ardhi kwa lengo la kuikuza kuwa miti kubwa lenye manufaa ya kiekologia, kiuchumi na kijamii. Ni sehemu muhimu ya utuunzi wa mazingira na kuimarisha maisha ya viumbe duniani husaidia kukabiliana na mabadiliko ya nchi kuzuia mmomonyoko wa udongo, kuboresha hewa, kupea viumbe makaazi, vyakula, dawa na kivuli.

Tendo la kupanda miti katika ardhi kwa lengo la kuikuza kuwa miti mikubwa yenyemanufaa ya kiekologia kiuchumi na kijamii, ni sehemu muhimu ya utuzaji wa mazingira na kuimarisha maisha ya viumbe duniani ,husaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabuu ya nchi, kuzuia mmomomyoko wa udongo, kuboresha hewa, kupea viumbe makaazi, vyakula, dawa na kivuli.

Ndege kwa jina mwewe wa jamii wanaowinda. Ana makucha makali, macho yenye kuona mbali sana na mdomo uliopinda kwa ajili ya kurarua nyama. Ana mabwawa makubwa na mkia wenye umbo la mraba. Huishi sehemu kwenye msitu na maeneo ya kilimo na mito.

Chumbaa maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi, majaribio, utafiti na vipimo vya kisayansi inaitwa maabara. Ina vifaa vya kitaalamu kulingana na kazi yake zilizopangwa kwa usalama wa hali ya juu na wanafunzi wamevaa mavazi ya kujikinga wanapofundishwa. Inamarisha kuelewa masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo.

Ndege kwa jina tausi; anayependeza sana kutokana na manyoya yake yenye rangi ya kupendeza, na mkia mrefu wenye madoadoa. Hupatikana katika misitu ya mvua, maeneo ya miti na shamba na wakati mwingine katika makazi ya watu. Hula mbegu, nafaka, wadudu na matunda. Hufugwa kama ndege wa mapambo.

Eneo ambapo ujenzi unaendelea kufanyika kuanzia maandalizi, kujenga msingi na ukuta. Inavyovaa vya ujenzi kama vyuma, mawe na mbao. Ukuta wa uzio unaoweka usalama kwa wafanyakazi na vifaa, kutimiza viwango vya serikali, kuratibu upotevu wa vyombo na muunda na kudhibiti ubora wa kazi kulingana na michoro ya uhandisi.

Kifaru ni mnyama mkubwa wa porini anayejulikana kwa mwili mkubwa na wenye nguvu, ngozi nene ngumu. Pembe moja au mbili kuu juu ya pua yake, huishi katika misitu yenye vichaka hula mimea huvutia watalii na ni ishara ya utajiri mjini.

Jengo maarufu jijini Nairobi nchini Kenya ambalo hutumika kama kituo cha mikutano, maonyesho seminar , warsha na hafla mbalimbali za taifa na kimataifa. Inaleta mapato ya kigeni na ni alama ya utambulisho wa Nairobi na Kenya. Inasaidia kuendeleza biashara na utalii wa mikutano.

Mnyama mkubwa wa jamii anajulikana kama Simba anyejulikana kama mfalme wa wengine kutokana na nguvu ujasiri na hali Yake katika mazingira ya porini huishi misituni katika makundi. Ndio m mnyama maarufu katika nembo za shule ,chuo , mashirika na kwenye hadithi za watoto.

Mamba ni reptalia wakubwa wanaoishi kwenye maji, hususani mito, maziwa, mabwawa, na eneo yenye matope. Wana ngozi ngumu sana yenye magamba makubwa, meno kali, rangi ya kijivu, macho yanayoinuka juu ya kichwa, na pua zilizo juu ya mdomo. Hivyo, wanawezesha kuogelea sehemu kubwa ikiwa majini.

Pundamilia ni mnyama wa porini anayefanana na farasi lakini anajulikana kwa milia yake mieupe na mieusi inayompaa muonekano wa kipekee. Wanapendelea maeneo ya majani ya nyasi vichakani. Huishi kwa vikundi ili kujilinda dhidi ya wanyama wanaowawinda kama chui na simba. Husaidia katika kusambaza mbegu kwa kula mimea mbalimbali ishara ya utajiri kwa taifa.

Mnyama mkubwa wa jamii ya paka kwa jina simba anayejulikana kama mfalme wa wengine kutokana na nguvu, ujasiri, adhi yake katika mazingira ya porini. Huishi misituni katika makundi. Ndio wanyama maarufu katika nembo za shule, vyuo, mashirika na kwenye hadithi za watoto.

Pundamilia ni mnyama wa porini anayefanana na farasi, lakini anajulikana kwa milia yake mieupe na mieusi, inayompa muonekano wa kipekee. Wanapendelea maeneo ya majani na nyasi vichakani. Huishi kwa vikundi, ili kujilinda dhidi ya wanyama wanao wawinda kama chui na simba. Husaidia katika kusambaza mbegu kwa kula mimea mbalimbali. Ishara ya utajiri wa nchi.

Mnyama mkubwa wa jamii ya paka kwa jina simba, anayejulikana kama mfalme wa wengine kutokana na nguvu, ujasiri na afya yake katika mazingira ya porini. Huishi msituni katika makundi, ndio wanyama maarufu katika nembo za shule, chuo ,mashirika na kwenye hadithi za watoto.

Tendo la kupanda miche katika ardhi kwa lengo la kuikuza kuwa miti mikubwa yenye manufaa ya kikolojia, kiuchumi na kijamii. Ni sehemu muhimu ya utunzaji mazingira kuimarisha maisha ya viumbe duniani. Husaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Huzuia mmomonyoko wa udongo, kuboresha hewa, kupea viumbe makazi, vyakula, dawa na kivuli.

Ni mfumo wa usambazaji wa maji kupitia mifereji ili kufikisha maji kwa mashamba, mifugo au vijiji, kutoka kwenye vianzo kwa mito, mabwawa au chemichemi. Huvaa kusafirisha maji kwa kiwango kikubwa kwa wakati mmoja.

Kifaru ni mnyama mkubwa wa porini anayejulikana kwa mwili wake mkubwa na wenye nguvu, ngozi nene ngumu, pembe moja au mbili kubwa juu ya pua yake. Huishi katika misitu yenye vichaka, hula mimea, huvutia watali na ni ishara ya utajiri kwa nchi.

Kitendo cha kuendesha baiskeli kwa kutumia miguu ni shighuli ya usafiri, mazoezi na burudani. Husaidia kuimarisha misuli ya miguu, mapaja na kiuno. Huboresha mzunguko wa damu na afya ya moyo. Huchoma kalori ili kupunguza uzito. Hutoa raha na faraja.

Mto wa maji, kunao wapita katika vichochoro za soko fulani. Inaonekana kuwa chafu kutokana na utupaji wa takataka kwenye maji. Kando yake kumemea nyasi na miti.

Ndege mkubwa zaidi duniani kwa jina mbuni ambaye hawezi kuruka lakini ana uwezo wa kukimbia kwa kasi kubwa. Hupatikana kwenye maeneo yenye uwazi mkubwa. Hula majani, ndengu matunda na wadudu wadogo. Mayai yao ni makubwa duniani. Ngozi yake hutengenezea viatu na pia hufugwa kwa biashara.

Gorofa linalobomolewa kwa kutumia caterpillar . Kando yake kuna watu wengi na maji. Chanzo cha kubomolewa kinaweza kutokana na mvua nyingi ambayo imekusanyisha maji kando ya nyumba zile.

Ni njia ya usafiri lenye hali duni isiyo na matengenezo mazuri. Ina mashimo, miinuko, matuta yasiyo rasmi maji yaliyotumana na mawe makubwa. Kando yake mtambo wa reli na manyumba ya mabati.

Kifaru ni myama mkubwa wa porini anayejulikana kwa mwili mkubwa na wenye nguvu, ngozi nene ngumu, pembe moja au mbili kubwa juu ya pua yake. Huishi katika msitu wenye vichaka, hula mimea, huvutia watalii, ishara ya utajiri wa nje.

Kifaru ni mnyama mkubwa wa porini anayejulikana kwa mwili mkubwa na wenye nguvu, ngozi nene ngumu, pembe moja au mbili kubwa juu ya pua yake, huishi katika msitu yenye vichaka, hula mimea, huvutia watalii na ni ishara ya utajiri nchini.

Mto wenye maji chafu, una mawe mengi uchafu kando yake ,kutokana na utupaji wa takataka, kutoka kwa wakaazi wa soko ambapo umepitia. Kando yake kumemea nyasi.

Njia ambayo imeharibika na ya hali duni, kutokana na matatizo ya mvua mingi, ukosefu wa matengenezo, lenye kuathiri usafiri na usalama wa watumiaji. Lina nyufa za maporomoko, kuhatarisha maisha ya wananchi.

Mwanaume amebeba gunia iliyojaa kwenye vichochoro za wakaazi wa kipato cha chini, wanaoishi kwa nyumba za mabati na matope. Hili linabainisha hawa wananchi wanateseka kwa usafiri kutokana na barabara mbovu inayojaa maji.

Mtambo wa reli ni kifaa kinachotumiwa kuendesha mapeewa. Inapitia kwenye mazingira ambayo haina daraja la kuvukia ambayo wananchi wanawezatumia. Kand yake vibanda na maji yaliyokusanyika.

Kwenye milima na misitu kali, jamaa kwa shati ya rangi ya samawati, anavuka mto wa maji ulio katika maeneo haya matulivu.

Kifaru ni mnyama mkubwa wa porini .Anayejulikana kwa mwili mkubwa na wenye nguvu. Ngozi nene ngumu. Pembe moja au mbili kubwa juu ya pua yake. Huishi katika misitu yenye vichaka, hula mimea, huvutia watalii, ni ishara ya utajiri nchini.

Nyumba za mabati, zilizojengwa kwenye mazingira duni, yasiyo na matengenezo mazuri. Mto unaopita karibu na makazi yale umejaa maji chafu, na kumea nyasi kando yake.

Ni mnyama kwa jina mjusi mdogo anayehesabika katika kundi la reptalia mwenye miguu minne, ngozi yenye maganda na mara nyingi mkia mrefu. Hupenda sehemu za joto kama vile ukutani, mawe na miti. Hula wadudu, buibui na viumbe wadogo.

Muundo unaojengwa ili kurahisisha kupita juu ya kizuishi kama mto wa maji kwa jina, daraja. Husaidia kuunganisha pande mbili zilizotenganishwa, kuwezesha usafiri wa watu, magari na mizigo, kuokoa mda na kurahisisha uchumi wa eneo fulani.

Mafuriko hali ambapo maji yamezidi kiwango cha kawaida na kujaa katika maeneo haswa kutokana na mvua mingi, kujaa kwa mito au kuharibika kwa miundo ya kidhibiti maji husababisha madhara kama vifo, majeraha, uharibifu wa makazi, kuleta magonjwa kama kipindupindu hutokana na uchafu.

Mnyama mkubwa wa jamii ya paka kwa jina simba aliyefngiwa kutumia waya. Ana manyoya marefu ya rangi hudhurungi shingoni. Miguu yake ni mifupi lakini imara kwa mashambulizi haraka.

Ni kitendo cha kuosha, kusugua, kuondoa uchafu kwenye nguo, ili ziwe safi na zitoe harufu nzuri. Ni kazi ya kila siku majumbani na pia upande wa kibiashara, hudumisha usafi wa mwili na afya, huleta maonekano mazuri na heshima mbele ya watu.

Aina ya gari kwa jina ya matatu inayotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi. Husaidia kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwawezesha wananchi kufika kazini, hozpitalini, shuleni na sehemu nyinginezo kwa urahisi.

Matatu inayotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipa nauli, baadala ya kutumia gari la kibinafsi, kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na eneo zinginezo.

Gari kwa jina matatu zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi, hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika katika sehemu zao za kila siku.

Njia iliyojengwa maalum kwa ajili ya watu kutembea bila kuingililiana na magari au vyombo vya usafiri imejengwa kando ya barabara ili kutoa usalama na urahisi kwa watembeaji. Imetengenezwa kwa lamu. Kiafya, uhamasisha ubora wa mazoezi wa kutembea na kuleta mpangilio wa mji.

Magari yaliyo kwenye barabara kuu, iliyojengwa na kutengenezwa kwa kiwango cha juu yenye upana mkubwa na dereva wengi na mara nyingi hutumika kusafirisha magari kwa kasi kubwa kati ya mji. Imeimarisha usafiri wa watu bidhaa, punguza muda wa usafiri, usalama na uunganisho wa jamii.

Msongamano unaosababishwa magari kukaa barabarani bila kusonga, au kwa mwendo wa taratibu sana kwa muda mrefu. Husababishwa na idadi kubwa ya wanaotumia njia wakati mmoja, barabara dogo, ujenzi, uendeshaji mbaya, au kwa mitaa yenye mizunguko.

Matatu, zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli baadala ya kutumia magari ya kibinafsi. Husaidia kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na inawawezesha wananchi kufika shuleni, hospitalini, kazini na sehemu zinginezo kwa urahisi.

Matatu zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja na kulipia nauli badala ya kutumia gari binafsi kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuendesha wananchi kufika kazini ,hospitalini, shuleni na sehemu zinginezo.

Matatu, zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi. Husaidia kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wanachi kufika kazini, hospitalini na eneo zinginezo kwa urahisi.

Gari aina ya matatu inayotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi. Huzuia msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwawezasha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu nyinginezo kwa urahisi.

Gari kwa jina matatu, zinatumika kwa usafiri wa watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari kibinafsi, husaidia kupunguza msongano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu zinginezo kwa urahisi.

Ni msongamano unaosababisha magari kukaa barabarani bila kusonga, au kwa mwendo wa taratibu sana kwa muda mrefu. Husababishwa na idadi kubwa ya wanaotumia njia wakati mmoja, barabara ndogo, ujenzi, uendeshaji mbaya yenye mitaa ya mazunguko

Matatu zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari yao ya kibinafsi kusaidia kupunguza msongamano wa magari mjini Nairobi, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wanachi kufika kazini, hospitalini na eneo zinginezo kwa urahisi.

Matatu zinaotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipa nauli badala ya kutumia magari yao kibinafsi hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kusafisha mwananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu zingine bila matatizo.

Msongamano wa magari unaosababishwa na kuingano kwa barabara unaosababisha magari kukaa barabarani bila kusonga au kwa mwendo wa utaratibu sana kwa mda mrefu, inasababishwa na idadi kubwa inayotumia njiakwa wakati mmoja barabara ndogo ujenzi au uendeshaji mbaya.

Matatu za kambunj ya love zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi kusaidia kupunguza msongamano wa magari mjini, gharama uchafu wa mazingira na kuwezesha wananji kufika kazini, hospitali I , shuleni na sehemu zinginezo.

Daraja lililojengwa juu ya barabara nyingine ili kuruhusu magari au vyombo vya usafiri kupitia bila msongamano. Imejengwa kwa urefu unaoruhusu magari makubwa kupita chini yake kwa urahisi. Husaidia kuokoa muda wa safari, kuongeza usalama barabarani kwa kupunguza ajali, kuboresha mtiririko wa usafiri mijini na kusaidia kuharakisha hatua za dharura.

Barabara kuu inayojengwa na kutenganishwa kwa kiwango cha juu yenye upano mkubwa. Madereva nyingi, na mara nyingi hutumika kusafirisha magari kwa kasi kubwa kati ya mji. Huimarisha usafiri wa watu, bidhaa, kupunguza muda wa safari, usalama, na huunganisha jamii.

Ni eneo maalumu la barabarani lililopakwa mistari mweupe na mweusi kama rangi za pundamilia. Kuna mataa za usafiri na maafisa wa polisi ili kusaidia kuvuka njia zilizoingiana bila hofu na kwa usalama wa hali ya juu.

Matatu zinazotumika kwa usafiri wa uma na watu wengi kwa pamoja wakilipa nauli badala ya kutumia gari binafsi kupunguza msongamano wa magari mjini. Garama uchafuzi wa mazingira na kuengesha, inawezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu zinginezo muhimu.

Matatu, zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli, baadala ya kutumia gari kibinafsi. Hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika eneo za kazi, hospitalini, shuleni na zinginezo.

Basi kubwa ina uwezo wa kubeba abiria wengi. Lina rangi la manjano kuonyesha ni la shule. Vioo zake ni nyeusi. Wanaume wanaosaidiana kusukuma mkokoteni wanapita katika upande wa kushoto wa gari hilo.

Matatu zinzotumika kwa usafira wa umma na watu wengi kwa pomaja akilipia nauli badala kutumia magari za kibinafsi. Uponguzo wa mzongamano wa magari mjini, gharama, Uchafuzi wa mazingira na kuwezesha kazi, hospitalini, shuleni au sehemu zinginezo muhimu.

Matatu zinazotumika usafiri wa uma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari binafsi. Hupunguza msongamano wa magari nchini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu zingine muhimu.

Barabara kuu inayojengwa na kutengenezwa kwa kiwango cha juu yenye upana mkubwa na daraja nyingi na mara mingi hutumika kusafirisha magari kwa kasi kubwa kati ya miji. Imeimarisha usafiri wa watu, bidhaa, kupunguza muda wa safari, usalama na kuunganisha jamii.

Ni barabara ya toleni, ikianzia Mlolongo hadi sehemu ya westlands, kupitia jiji la Nairobi. Imesaidia kupunguza msongamano, hutumiaji wa mafuta, kuokota muda wa madereva, inatoa usalama na haraka kwa nguvu za dharura, na ajira.

Msongamano, unaosababisha magari kukaa barabarani bila kusonga au mwendo wa taratibu sana kwa muda mrefu. Husababishwa na idadi kubwa ya wanaotumia njia wakati moja. Barabara ndogo, migezi, huendeleshi mbaya mitaa yenye mafuriko.

Msongamano unaosababisha magari kukaa barabarani bila kusonga au mwendo wa taratibu sana kwa muda mrefu. Husababishwa na idadi kubwa ya wanaotumia njia wakati mmoja, barabara ndogo, ujenzi, uendeshaji mbaya, mitaa ya mizunguko.

Gari za usafiri zinazotumika na umma, na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli, badala ya kutumia magari ya kibinafsi, kupunguza msongamano wa magari mjini , gharama, uchafuzi wa mazingira, na kuwezesha wanainchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu zinginezo.

Gari za umma zinazotumika kwa usafiri wa watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari kibinafsi hupunguza msongamano wa magari mjini gharama uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini hospitalini shule au sehemu zingine.

Gari za umma zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi wakilipia nauli badala ya kutumia magari ya kibinafsi kupunguza gharama, mzongamano wa magari mjini, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika hospitalini, shuleni, kazini na sehemu zinginezo.

Matatu zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari binafsi hupunguza msongamano wa gari mjini garama uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini hospitalini shuleni au sehemu zinginezo.

Matatu zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipa nauli badala ya kutumia gari binafsi. Hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu zinginezo.

Matatu zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari kibinafsi. Hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu zinginezo.

Matatu zinazotumia usafiri wa uma na watu wengi kwa pamoja wakilipa nauli badala ya kutumia gari ya kibinafsi kupunguza msongamano wa magari nchini garama ,uchafuzi wa mazingira na kueleza wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu zinginezo.

Moja wapo wa mitaa za Nairobi, gari ya usafiri ya kampuni ya Metro Trans inaonekana kuegeshwa. Mama moja anaonekana kutembea katika mitaa.

Matatu zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari binafsi; kupunguza msongamano wa magari mjini, garama, uchafuzi wa mazingira. Na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au eneo zinginezo muhimu.

Gari la usafiri linalo safirisha watu kwenye barabara kuu ya Thika hadi Nairobi limesimama katika mojawapo ya mitaa za Nairobi za jiji kuu kuokota waabiri.

Mojawapo ya barabara jijini Nairobi, iliyojengwa kwa kutenganisha magari, yaelekea upande moja kutumia laini tofauti na mengine. Gari la polisi la Kenya inaonekana kuenda pande moja. Kando kuna njia za watembea miguu.

Matatu zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia magari za kibinafsi hupunguza msongamano wa magari mjini, uchafuzi wa mazingira, gharama na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu zinginezo.

Matatu inayotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi, kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari binafsi. Hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni au sehemu nyinginezo.

Matatu zinazotumika usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli baadala ya kutumia gari binafsi kupunguza msongamano wa magari mijini, gharama, uchafuzi wa mazingira na kuezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shuleni na sehemu zinginezo muhimu.

Magari yanayotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli, badala ya kutumia gari binafsi. Hupunguza msongamano wa magari mjini, gharama, uchafuzi wa mazingira, na kuwezesha wananchi kufika kazini, hospitalini, shambani, shuleni, au sehemu zinginezo.

Matatu zinazotumika kwa usafiri wa umma na watu wengi kwa pamoja wakilipia nauli badala ya kutumia gari binafsi hupunguza msongamano wa magari mjini gharama uchafuzi wa mazingira na kuwezesha wananchi kufika kazini hospitalini shule au sehemu nyinginezo.

Ni sehemu maalum ya kutoa huduma ya maji kwa jamii. Husaidia upatikanaji wa maji safi, karibu na makazi. Hupunguza magonjwa kama kipindupindu, yanayotokana na maji machafu; kuokoa muda na nguvu, kutoa ajira na kuleta mapato kwa wana biashara.

Mabomba ya mviringo na yenye uwazi ndani ili kuwezesha usafirishaji wa maji kwa kutumia shinikizo, yametengenezwa kwa plastiki, ni imara na yenye nguvu, rahisi kufungwa na kutunzwa, refu inastahimili kutu, hupunguza upotevu wa maji na inaweza tumika mahali popote.

Michimbo inaotengenezwa kwenye mtremko wa aridhi ili kupunguza mimonyoko wa udongo na kuweshesha kilimo kwenye maeneo kusaidia kupunguza kazi ya maji na kuyahifadi kwa urahizi ili kuongeza unyefu kwenye shamba kurahishisha kilimo na kuongeza uzalishaji.

Ni eneo maalum lililo tengwa kwa ajili kutupa na kuweka taka zinazo zalishwa na binadamu kutoka mwa ndani biashara na vingineo. Katika hii mtambo taka lime tupwa bila mpangilio. Husaidia katika udhibiti wa taka kuzuia kuenea kwa uchafu kila mahali na kupanga mji.

Usimamizi wa taka ni mchakato wa kukusanya, kutupa, kuchakata au kutumia upya taka zilizozalishwa na watu au vibanda, ili kulinda haja ya jamii na mazingira. Hii huletwa na kukusanya taka ipasavyo, kuzitupa sehemu sahihi, kuchakata taka, kutumia tena na kutupa taka hatari kwa njia salama.

Gari wenye mtambo maalum wa kuchimba visima vya maji, ardhini. Lina mashine kubwa linalozunguka, na kupenya ardini. Mfumo wa pambu hutumika kutoa udongo na matope, hufanya kazi ya kuchunguza muundo chini, kuandaa visima kwa taasisi, jamii, shule, na mashamba makubwa.

Ni mbao ndefu na yenye unyunyulivu inayotumika kusafirisha maji kutoka chanzo hadi mahali panapotakiwa, kwa bustani au kwa shughuli za kusafisha, mimea, kunyunyuzia. Husaidia maji kuyatoa maeneo ya chini na ni rahisi kutumia.

Mifereji inayotumika kwenye ugavi wa maji na mifumo ya kupata, kusafisha, kuhifadhi, kusambaza maji safi kwa watu, taasisi na viwanda iliyotumika kwa shughuli mbalimbali kama kunywa, kupikia, kuoga, kufua, kilimo na viwandani.